Ni moja ya kiwanda kinachofua nishati bora ya umeme, ambapo baadhi ya maeneo katika kiwanda hiki yanafuka moshi, hali inayoashiria kazi nzuri inayofanywa na kiwanda hiki, ikiwa umeme unaozalishwa hapa husafirishwa ili kuwafikia wanajamii.

Huduma ya umeme ni moja ya huduma bora na uhitaji katika jamii, ikiwa moja ya eneo lenye uwepo wa nyanya nyingi, nyanya ambazo zimewekwa katika makazi ya watu. Ikiwa dhumuni la nyaya hizo ni kufikisha nishati ya umeme katika shughuli mbalimbali katika makazi hayo.

Moja ya eneo lenye nguzo ya umeme. Nguzo ambayo inatumika kusambaza huduma ya umeme kwa wajanii. Ikiwa nguzo hiyo imewekwa alama ya hatari, alama ambayo inatumika kuwatahadharisha wajanii kutokana na umeme mkali uliokuwa katika eneo hilo.

Huduma ya umeme imekuwa nyenzo muhimu katika jamii, ambapo imekuwa na mchango katika shughuli mbalimbali ikiwa moja ya eneo lenye uwepo wa nyaya nyingi zinazothibitisha matumizi ya umeme kwa watu kwaajili ya matumizi yao binafsi, ikiwa kujiingizia kipato ni moja ya matumizi ya umeme yenye faida.

Eneo linalotumika kutoa huduma ya umeme kwa ubora katika jamii, ubora unaotokana na vitendea kazi vinavyofanya kazi vizuri, ikiwa uwepo wa kipozeo cha umeme maarufu kama transfoma na nyaya ndo vitu muhimu vinavyosaidia kutoa huduma hiyo kwa umahiri.

Eneo la kiwanda lenye mashine mbalimbali za kisasa, zinazotumika kufua umeme ili uweze kufaa kwa matumizi katika jamii; ikiwa umeme umekuwa na faida mbalimbali, hususani kujiingizia kipato ni moja ya faida ipatikanayo kutokana na huduma hiyo.

Kiwanda cha kufua umeme kilichopo katika eneo lililotengwa, eneo ambalo lipo mbali na makazi ya watu, ambapo kiwanda kinafua umeme ili jamii iweze kufaidika na matumizi ya nishati hiyo kwa shughuli mbalimbali za kijamii.

Ni moja ya huduma ambayo imekuwa na uhitaji mkubwa katika jamii hali inayothibitika kutokana na uwepo wa nyaya nyingi katika eneo hili, nyaya ambazo zimesambazwa na wataalamu ili kutoa huduma ya umeme ikiwa huduma hii hutumika kwa shughuli mbalimbali za kijamii.

Moja ya eneo lenye malighafi tofautitofauti za umeme zikizowekwa ili kuhakikisha nishati hiyo ya umeme inafika kwa kila mwanajamii ikiwa, nyaya nyingi ni mistimu ni sehemu ya malighafi zinazorahisisha kazi ya kusambaza umeme katika eneo hilo.

Nguzo za umeme ambazo, zinasaidia kusambaza huduma ya umeme kwa jamii. Ikiwa nguzo zimeshikilia nyaya zinazosafirisha umeme kutoka eneo moja kwenda jingine. Kitendo ambacho, husaidia wanajamii kupata huduma ya umeme wa uhakika.

Eneo lenye uwepo wa malighafi tofauti tofauti zinazosaidia usambazaji wa umeme katika jamii ikiwa nyaya na kipoozeo cha umeme maarufu kama transifoma ndo kifaa kikuu kinachotumika kupooza umeme utumikao katika jamii.

Huduma ya umeme imekua msaada mkubwa kwa jamii, ambapo moja ya nguzo inayotumika kusambaza huduma hiyo ya umeme, inafanya kazi yake kwa ubora ambapo wanajamii wanafaidika kutokana na kazi ya kusambaza umeme inayofanywa na nguzo hiyo.

Ni eneo la wazi la mtaa lenye uwepo wa nyumba kadhaa zinazofaidika na huduma ya umeme. Huduma ambayo imekuwa na mchango mkubwa kwa wanajamii ikiwa ni moja ya nishati ambayo hutumika kurahisisha kazi mbalimbali katika jamii.

Ni moja ya eneo lenye aina tofauti tofauti za mitambo, mitambo ambayo hutumika kupooza nishati ya umeme, nishati ambayo hupoozwa na kupelekwa kwa jamii kwajili ya matumizi mbalimbali ikiwa kujiingizia kipato ni moja matumizi ya nishati hiyo.

Uwepo wanyanyingi katika eneo hili nikiashiria tosha cha huduma muhimu ya umeme, ikiwa nyaya hizi zimesambazwa ili kuhakikisha huduma hii ya umeme inaweza kumfikia kila mwanajamii ili aweze kutumia kwa matumizi yake.

Eneo lenye uwepo wa nyaya nyingi zilizosambaa hali inayoashiria usambazaji wa huduma ya umeme huduma ambayo imekuwa na faida na tija kwa watu wengi kwa kuwa na msaada katika kazi mbalimbali.

Ni moja ya eneo lenye alama ya barabarani, alama ya mistari myeupe na myeusi ijulikanayo kama alama ya zebra au pundamilia; alama ambayo huwasaidia watembea kwa miguu katika barabara kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine wa barabara kwa usalama.

Ni miongoni mwa watu wa jinsia ya kiume, waliovalia sare maalumu, wakiwa katika zoezi la kufunga taa. Taa ambazo hutumika kuongoza vyombo vya moto, ikiwa faida za taa hizo ni kupunguza ajali za barabarani.

Herufi pi yenye mkato ni miongoni mwa alama za barabarani ambayo hutumika kuwajuza watu wenye vyombo vya moto kuwa, uwepo wa alama hiyo humaanisha kuwa hakuna maegesho ya magari, hali ambayo husaidia kupunguza msongamano au foleni katika eneo hilo.

Alama za barabarani ni nyenzo muhimu kwa matumizi ya barabara, ikiwa moja ya eneo lenye watu wengi wanaosubiri kuvuka katika kivuko cha pundamilia maarufu kama "zebra ", alama ambayo inasaidia kuwatoa watu upande mmoja wa barabara kwenda upande mwingine, kwa usalama zaidi.

Moja ya eneo lenye uwepo wa watu wanaosubiri kuvuka katika barabara, ikiwa barabara hiyo ina uwepo wa alama za barabarani. Alama ambazo zimekuwa na faida na tija katika maisha yanayotuzunguka, ikiwa alama hizo husaidia kupunguza ajali.

Eneo maarifu lijulikanalo kama zebra au pundamilia, eneo lenye uwepo wa miongoni mwa alama za barabara. Alama ambayo imekuwa na msaada kubwa kwa wanajamii kwa kupunguza ajali za barabarani.

Bango lililotengenezwa maalumu, likiwa na herufi P imekatwa na mstari mwekundu, ikiashiria kuwa ni alama ya barabarani inayoelekeza kuwa hakuna maegesho ya magari katika eneo hilo. Hali ambayo husaidia kupunguza msongamano katika eneo hilo.

Usafirishaji ni moja ya nyenzo muhimu katika maisha ambayo, imekuwa ikiingiza faida ikiwa nyenzo hii hutegemea miundombinu bora na ya kisasa, ili kuingiza faida hususan ni kwa madereva wa mabasi ambao husafirisha abiria kwa kutegemea miundombinu bora.

Ni moja ya eneo ambalo limetengenezwa kwa miundo mbinu bora na ya kisasa ya usafirishaji, ikiwa barabara ilizotengenezwa kwa viwango na taa za barabarani ni sehemu ya miundombinu hiyo ambayo inasaidia safari salama kwa msafiri.

Ni moja ya chombo cha usafiri maarufu kama pikipiki, chombo ambacho watu wa jinsia ya kiume wamepanda ili kufanya safari kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, ikiwa chombo hiko maarufu kama bodaboda kimejizolea umaarufu kwa kuwa na watumiaji wengi kwa kuwa chombo hiko hurahisisha kazi kwa kutumia muda mfupi katika safari.

Watu wa jinsia ya kiume wakiwa na mashine zinazorahisisha kazi ya ujenzi wa barabara, barabara ambayo inajengwa kwa viwango ili kuhakikisha usalama wa safari kwa wasafiri wanaotoka eneo moja hadi jengine, kwa kutumia vyombo vya moto.

Miundombinu bora ya usafirishaji, imekuwa na faida mbalimbali, ikiwa moja ya eneo linalotengenezwa miundombinu ya kisasa kwa kutumia nondo, yote ikiwa ni kuhakikisha wasafiri wanasafiri salama na kupunguza ajali ambazo hupunguza nguvu kazi.

Miongoni mwa kifaa vya usafirishaji, maarufu kama pikipiki. Pikipiki ambayo moja ya dereva wa chombo hicho anapakia mzigo wa majani katika pikipiki hiyo, ambayo imekuwa ni sehemu ya vyombo ambavyo vimekuwa vinarahisisha kazi.

Usafirishaji ni nyenzo muhimu na ya kutegemea ikiwa mmoja wa dereva wa pikipiki ambaye kazi yake ya kusafirisha mizigo kupeleka kwa wateja, inakua rahisi kutokana na kutumia chombo cha usafiri ambacho huokoa muda.

Ni eneo lililojengwa kwa miundombinu bora na ya kisasa ya usafirishaji, kitendo ambacho kinapelekea kupungua kwa ajali za barabarani, ikiwa miundombinu hiyo inathibitisha usalama wa msafiri; mwanzo hadi mwisho wa safari.

Ni moja ya mtu wa jinsia ya kike alievalia sare maalumu ikiwa mtu huyo ameshika kiroba ambacho kinamsaidia kukusanya uchafu katika eneo hilo, uchafu ambao unashushwa na gari ikiwa malengo ya mtu huyo ni kuacha eneo likiwa safi na salama kutokana na magonjwa mlipuko.

Ni miongoni mwa vifaa ambavyo hutumika kuhifadhia uchafu ikiwa faida ya vifaa hivi ni kuacha mazingira yakiwa safi na salama, hali ambayo husaidia kupunguza magonjwa mlipuko yaanayotokana na uchafu.

Ni aina ya kifaa ambacho hutumika kuhifadhia uchafu maarufu kama kikapu, ikiwa kifaa hiki hutumika sehemu mbalimbali hususani ofisini na majumbani, ambapo husaidia kuacha mazingira yakiwa safi na salama, hali ambayo husaidia kuepukana na magonjwa mengi.

Ni moja ya eneo lenye taka nyingi, ikiwa taka hizo zinaashiria ukosefu wa utunzaji mazingira. Ambapo eneo hilo lipo karibu na makazi ya watu hali inayoweza kupelekea magonjwa ya mlipuko kwa wakazi wa eneo hilo.

Ni moja ya eneo lenye uwepo wa aina tofauti tofauti za takataka, takataka ambayo zimekuwa na madhara hasi katika maisha ya binadamu, ikiwa takataka hizo huweza kusababisha magonjwa mlipuko, magonjwa ambayo huweza kudhoofisha afya ya mwanadamu na kupelekea vifo.

Ni moja ya eneo lenye uwepo wa watu wa jinsia tofauti ambapo watu hao wanakusanya uchafu katika eneo hilo, ikiwa hatua hiyo inasaidia mazingira hayo kuwa safi na salama kutokana na magonjwa mlipuko.

Ni miongoni mwa watu wa jinsia tofautitofauti, waliovalia sare maalumu yenye rangi ya kijani, ikiwa watu hao wana vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza kuwasaidia katika shughuli yao ya kusafisha mtaro. Mtaro ambao hutumika kupitisha maji ili kusafisha uchafu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Ni moja ya mtu wa jinsia ya kiume anayetoa uchafu ulioifadhiwa katika mapipa ili kuhakikisha uchafu huo anakwenda kuutupa mbali na mazingira ya watu, hali inayosaidia kuepukana na magonjwa mlipuko ambao yamekuwa na matokeo hasi wa kusababisha magonjwa mlipuko.

Ni moja ya chemba ambayo imejengwa ili kupitisha uchafu aina ya kimiminika, uchafu ambao umekuwa hatari zaidi katika maisha ya binadamu, ikiwa chemba hiyo inalenga kuacha mazingira ikiwa safi na salama kutokana na magonjwa mlipuko.

Ni moja ya kifaa maarufu chenye maelekezo ya picha, ikiwa picha hiyo inaelekeza jinsi ya matumizi ya kifaa hicho, kifaa ambacho hutumiwa na watu kwa ajili ya kuwekea uchafu, ikiwa madhumuni ya kazi hiyo ni kuacha mazingira yakiwa safi na salama.

Ni moja ya eneo la kiwanda, ambalo hukusanywa uchafu na kulainishwa ili kutengenezwa bidhaa mpya, ikiwa faida mojawapo ipatikanayo kutoka katika eneo hili na kuacha mazingira yakiwa safi na salama, kutokana na magonjwa ya mlipuko yanayosababishwa na uchafu.

Magari yaliyobeba uchafu mwingi ikiwa inaashiria uwekezaji uliofanyika na serikali katika sekta ya utunzaji mazingira. Ikiwa ni mwendelezo unaofanywa ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa afya.

Moja ya eneo lenye maroba makubwa yakiyotengenezwa ili kuhifadhia uchafu mwingi, ikiwa plastiki ni aina ya uchafu unaopatikana katika eneo hilo. Uchafu ambao umekusanywa katika maroba kwa wingi, kwa ajili ya kwenda kufanyiwa shughuli nyingine.

Ni eneo lenye uwepo wa mifuko mingi iliyobeba uchafu. Uchafu ambao huwa na matokeo hasi kwa kusababisha magonjwa milipuko. Ikiwa katika eneo hili, uchafu umekusanywa katika mifuko; hali inayohakikisha usalama zaidi.

Watu wa jinsia tofauti tofauti, waliovalia sale ya malalu, wakiwa katika muendelezo wa kusafisha mazingira ili kuhakikisha usalama wa magonjwa ambukizi. Ikiwa inaaminika mazingira safi huleta afya bora.

Watu wa jinsia tofauti wakiwa katika zoezi la usafishaji mazingira, zoezi ambalo linalenga kuacha mazingira yakiwa safi na salama, kitendo ambacho husaidia jamii kujikinga na magonjwa ya mlipuko.

Eneo lililotengenezwa kwa miundo mbinu mizuri, eneo ambalo hutumika kupokea uchafu aina ya kimiminika na kuusafirisha kuupeleka katika chemba kwa ajili ya kuhifadhiwa, hali ambayo huhakikisha usalama katika maisha yetu kutokana na magonjwa ambukizi.

Chombo kinacho tumika kuhifadhia taka ili zisiweze kuwa na madhara na binadamu kwa kusababisha magonjwa ya mlipuko, ikiwa kifaa hiki kina umuhimu mkubwa kwa kuwa na uwezo wa kuhifadhi aina mbalimbali za taka.

Moja ya chombo kilicho beba uchafu mwingi kinacho acha mazingira yakiwa safi na salama hali inayopelekea mazingira kua na taswira nzuri inayopendeza kutokana na uchafu huo kuto sambaa hali ambayo pengine ingeweza kusababisha madhara ya magonjwa.

Watu mchanganyiko wenye jinsia ya kike na ya kiume waliovalia sare maalum zenye utofauti wa rangi, wakiwa katika mchakato wa kusafisha mazingira kwa kuzoa uchafu unaozagaa na kupakia katika gari kwa ajili ya kwenda kuweka mbali na makazi ya watu.

Eneo la maliwato ambalo hutumiwa na watu kwa haja mbalimbali, pia eneo hili huweza kutunza uchafu ambao huwa na madhara katika maisha ya binadamu, hali inayopelekea watu kuepukana na magonjwa mlipuko yanayoambukizwa .

Moja ya eneo maalumu lijulikanayo kama chemba, ambayo hutumika kupitisha uchafu wenye asili ya kimiminika uchafu, ambao huwa na madhara kadhaa katika mwili wa binadamu ikiwa kipindu pindu ni moja ya madhara hayo.

Watu wa jinsia ya kiume wakiwa katika mchakato wa kusafisha mazingira, ikiwa wamevalia sare maalumu na kutumia vitendea kazi kama vile toroli ambalo linarahisisha kazi. Hali hii inasaidia jamii inayoizunguka eneo hili kuepukana na magonjwa mlipuko.

Moja ya eneo lenye watu wengi na uwepo wa magari yaliyokuwa katika mchakato wa ukusanyaji taka, yakihakikisha yanaacha mazingira yakiwa safi na salama kutokana na magonjwa mlipuko.

Watu wa jinsia ya kiume waliovalia sare maalumu, wakiwa katika zoezi la kusafisha mazingira ikiwa wanakusanya uchafu na kuupakia katika gari, ikiashiria taka hizo zinakwenda mbali na makazi ya watu, hali inayothibitisha usafi na usalama kutokana na magonjwa ya mlipuko.

Utunzaji mazingira huleta sura tofauti katika maisha yetu, ikiwa uwepo wa watu wa jinsia tofautitofauti wakiwa wanakusanya uchafu na kuupakia katika gari, hali inayopelekea mazingira hayo wasafi na salama na yanayovutia na kupendeza

Moja ya eneo chafu na hatari, eneo ambalo linauwepo wa uchafu aina ya kimiminika, Iikiwa uchafu huo unaoweza kuleta hatari kwa kusababisha mazalia ya mbu na kupelekea magonjwa ya mlipuko katika jamii.

Watu wa jinsia ya kiume, waliokuwa katika zoezi la usafishaji wa mazingira, ikiwa watu hao wameshikilia vifaa tofautitouti vya usafi, ambavyo vinasaidia kuacha mazingira yakiwa safi na salama ambapo fagio ni sehemu ya vifaa hivyo.

Watu wa jinsia ya kiume waliovalia sare maalum yenye rangi ya bluu, iliyo ambatana na maandishi, wakiwa katika zoezi la usafishaji mazingira ili kuhakikisha mazingira hayo wanayaacha yakiwa safi na salama kwa jamii.

NI moja ya kifaa cha utunzaji mazingira hali inayothibitika kutokana na kifaa hiko, kijulikanacho kama kikapu ambapo kina uchafu mwingi ndani yake, hali inayothibitisha utunzaji mazingira na kufanya mazingira yasiwe na madhara katika maisha ya binadamu.

Ni moja ya gari ambalo hutumika kutoa huduma ya maji kwa wanajamii, ikiwa baadhi ya wanajamii hutegemea huduma hiyo kutoka kwa gari hili, kutokana na changamoto ya maji inayowakabili katika maeneo yao.

Mafundi wa jinsia tofauti wakiwa katika shughuli ya utengenezaji bomba, ambalo hutumika kusambaza huduma ya maji kwa jamii, hali inayopelekea kupunguza adha ya watu kufuata maji kwa umbali mrefu.

Huduma ya maji ni miongoni mwa huduma mama na ya kutegemewa, ikiwa huduma hii hutumia malighafi mbalimbali kuwafikia walengwa. Ambapo moja ya bomba lililojengwa kwa utashi likitumika kusambaza huduma hiyo kwa jamii ili kuondoa adha ya upatikanaji maji.

Eneo ambalo limejengewa miundombinu ya kisasa, kwa ajili ya kutunza maji yatakayoweza kutumika katika jamii, ikiwa eneo limezungushiwa waya hali ambayo inathibitisha usalama wa maji hayo, yaliyowekwa katika tenki hilo la zege kwa ajili ya matumizi kwa jamii.

Huduma ya maji ni moja ya huduma ambayo imekuwa inategemewa sana katika jamii, ikiwa moja ya bomba ambalo limetengenezwa kisasa kwa ajili ya kupitisha maji ambayo yataweza kufika kwa jamii, na kufanya kila mtu aweze kupata huduma hiyo.

Eneo lenye uwepo wa mabomba mengi ya maji yanayoashiria mfumo wa usambazaji maji katika jamii, ikiwa mfumo huu wa usambazaji maji huhakikisha usalama kwa watumiaji kwani mfumo huu hauruhusu uchafu kuingia katika maji haya.